Mwalimu amesimama darasani mbele yake kuna watu ambao wameketi kwenye viti, wanaendelea kusikiliza mafundisho yake na ni wazima sehemu ambayo hutolewa elimu kwa ajili ya kuwaongezea maarifa watu hawa ambao hawakupata elimu wakati fulani.

Watu wazima wakiwa wamekaa darasani mbele yao kuna mwalimu akiendelea kuwafundisha. Elimu ya aina hii ni bora na ni kombozi hasa katika maeneno ya vijijini na sehemu mbalimbali katika jamii.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa huku pembeni yake kuna watu wameketi kwenye viti ,anaendelea kutoa elimu kwa ajili ya watu wazima hii utolewa kwa watu waliovuka umri wa miaka ya kwenda shule na kuwaelimisha zaidi.

Kitabu cha elimu ya Shule ya msingi chenye picha zenye maudhui ya kuhimiza usafi kwa wanafunzi wake ili kuepukana na magonjwa yatokanayo na uchafu na kuwafanya afya zao kuwa imara muda wote.

Majalada yenye rangi tofautitofauti yamefungwa kwa kamba nyeusi na kuwekwa juu ya kabati. Hii hutumika kutunza nyaraka mbalimbali hasa katika shule za msingi, na maeneo mengine ya maofisini.

Shule ya msingi iliyojengwa kwa uimara zaidi, kuezekwa kwa mabati mekundu na kupakwa rangi nyeupe. Eneo hili husaidia watoto hasa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba kuja kupata elimu yao hapa.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama darasani mbele, anaendelea kuandika ubaoni na kuwafunza wanafunzi wake, kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na mazingira lakini pia na afya.

Sehemu ya mbele ya shule ya msingi iliyojengwa vizuri, na kupakwa rangi ina ngazi za kupandisha kwenda kwenye darasa lingine, hili ni eneo ambalo watoto huja kupata elimu kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba.

Ndani ya chumba maalumu, ambacho ni maabara ya shule ya sekondari, kuna meza ambazo zimetengenezwa vizuri na kupakwa rangi tofauti ya bluu na nyeupe. Pembeni yake kumewekewa mabomba yanayotoa maji kwa ajili ya usafi wa wanafunzi wanaokuwa wanajifunza humu ndani.

Vitanda viwili vikiwa vimepangwa vizuri na mbele yake kuna kiti na meza, hii ni sehemu ya ndani ya bweni la wanafunzi ambako hulala na kupumzika baada ya masomo yao, katika shule za msingi lakini pia na za sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari anaye fundisha somo la kemistri akiwa ndani ya mahabara amevaa sare yeupe anaendelea kuwaandalia wanafunzi wake kuwafundisha kuhusu kemikali na hii ni kwajili ya kuwaongezea uelewa lakini pia kuwasaidia hapo baadae kujua matumizi yake.

Wanafunzi wawili ambao ni wasichana wa elimu ya sekondari, wapo maktaba wanaendelea kutafuta vitabu kwa ajili ya kujisomea. Na hii huongeza maarifa lakini pia na uelewa zaidi katika elimu yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu na cha kati, wakiwa wamekaa kwenye chumba maalumu; ambako kumepangwa viti na meza vingi, wameshika madaftari yao wanaendelea kusoma, ikiwa ni sehemu ya kupata elimu lakini na kuongeza maarifa zaidi.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa anatoa elimu amesimama mbele ya darasa, wanafunzi wake wameketi kwenye viti kwa umakini wanaendeea kumsikiliza. Hapa ni sehemu ambayo watu wanakuja kupata elimu ya juu na kukuza maarifa yao kwenye nyanja tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwa mpangilio ulio mzuri kwa kuachanishwa nafasi, pia wamevaa suti wapo kwenye chumba maalumu cha kufanyia mtihani, hii ni kwa ajili ya kuwapima kwa vile walivyovisoma kwa mihula kadhaa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamerusha kofia zao juu wamevalia majoho ambayo ni sare inayovaliwa baada ya kuhitimu elimu ngazi ya juu, hapa ni sehemu ambayo huja kupata elimu kwa miaka mitatu au minne na badae kuhitimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa sehemu ya nje wameshika kalamu na daftari. Mmojawapo wa "kati" ana kompyuta mpakato na wanaendelea kujifunza na kupata maarifa kupitia teknolojia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wamekaa kwenye viti vilivyopangiliwa na kuachwa nafasi, huku kila mmoja ameshika kalamu na karatasi wanaendelea kufanya mtihani. Hatua hii ni muhimu hasa kufanya upimaji kwa kile walichojifunza.

Walimu wawili (wakiume na wakike) wakiwa wameketi mbele ya darasa, huku nyuma kwenye viti kumejaa wanafunzi wananendelea kusikiliza anachoongea mwalimu. Hii ni sehemu ambayo hutolewa elimu kuhusu mambo mbalimbali, ikiwemo teknolojia.

Mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi akiwa ndani ya gari anaendelea kufanya matengenezo, ikiwa ni sehemu ya elimu anayopata kutoka hapa na kumjengea ujuzi wa kuendana na teknolojia ya sasa.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa darasani wamekaa, huku mezani kwao kuna mitambo ya umeme wanaendelea kuifungua. Hii ni sehemu ambayo huwapatia ujuzi wa mikono, na kuwasaidia kuendana na teknolojia ya sasa.

Wanafunzi watatu wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi wakiwa ndani ya darasa, mmoja amevaa shati la kijani na mwingine mashati la bluu huku wameshika kompyuta wanaendelea kuifungua kwa ajili ya matengenezo maalumu.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa kwenye chumba maalumu wanaendelea kujifunza uchomeleaji. Mmoja ameshika chuma kinachotoa moto, na hii ni kwa ajili ya kuendana na teknolojia ya sasa.

Wanafunzi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasani, wakiendelea kijifunza kwa vitendo, jinsi ya kutumia vifaa vya ufundi, ili kuendana na tekinolojia ya sasa, ambayo inahitaji ujuzi na maarifa, ili kuikuza zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi wakiwa wamesimama kwa kuizunguka meza, mbele yao kuna mwalimu ameshika mtambo wa umeme na anendelea kuwaelekeza. Hii ni sehemu ambayo hutolewa elimu inayolenga kumpatia mtu ujuzi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa wameshika mtambo na wanaufungua. Hii ni aina ya ujuzi unaohitajika kwa sasa ili kuendana na teknolojia, na kusaidia vijana kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa mafunzo ya chuo cha ufundi stadi; wakiwa darasani, wanaendelea kujifunza kwa mikono, ili kukidhi mahitaji ya teknolojia ya sasa, ambayo inahitaji ujuzi.